Jengo zuri kubwa aina ya gorofa ambalo hutumika kwa ajli ya matumizi ya elimu ya msingi, llilotengeneza kwa urembo na kuvutia sana.

Laptopu zilizo katika mpangilio juu ya meza katika chumba ambacho watu wakionekana kujifunza wakike kwa wakiume.

Muonekano wa darasa lenye wanafunzi wa kike kwa wa kiume wakionekana kufanya mafunzo kwa njia ya vitendo, huku mmoja ya wanafunzi akionekana kuchomelea chuma.